Duka iliyo mbali kidogo, juu ya hii duka imeandikwa mpesa na kuna nambari zimeandikwa juu kwa ukuta, kwa mlango pia imeandikwa mpesa mpesa, ndani tunaona kuna vitu zimeonekana ndani ya hii duka.

Trailer , tukionyeshwa hapa ni trailer refu sana. Kichwa iko mbali sana. Juu ya hii trailer kuna gari mbili. Chini, tunaona kuna magari pia. Alafu kando yake, kuna manambari imeandikwa. Juu kuna mahali imeandikwa Car haula trailer .

Duka hili mlango yote mbili ni wazi, kando kidogo kuna watu wamekaa wanaonekana kuona upande mwingine. Mlango la hili jumba limeandikwa mpesa tena juu imeandikwa top up here Airtel . Kuna maji kando kando ya hili nyumba. Kuna mpira zilizo hang'iwa nje.

Tumeonyeshwa noti, noti ya elfu moja kwa hili noti ni noti ya, hizi ni noti mpya imeandikwa benki kuu ya Kenya. Tena tunaona kicc, tunaona rais mustaafu, Jomo Kenyatta ambaye amekaa, kuna l legal tender for one thousand shillings .

Hapa inaonekana ni soko ya manguo. Nguo mingi sana, kuna nguo zimewekwa kwa meza, kuna nguo zimeanikwa juu, kuna nguo kila mahali. Kuna watu ambao wanatembea, kuna watu ambao wamesimama kama kana kuwa wanauza nguo. Kuna mama mmoja anaonekana mbali amesimama juu ya nguo.

Mbali kidogo kuna duka mbili tatu zenye zimefunguliwa, moja ya duka ingine imeandikwa Mpesa, nje kuna ndizi kuna Watermelon, kuna mtu ambaye amekaa, tena kando kidogo tunaona kuna tuktuk yenye inakuja, kuna sehemu kidogo pia ya gari imeonekana.

Hii ni nyumba ya vioo na nyumba hii ya vioo kuna mtoto ameonekana kwa kioo ameonekana tu Kidogo, juu ya hii nyumba kuna mahali imeandikwa Mpesa, kuna mahali imeandikwa Western Union na juu kabisa imeandikwa sunny forex berue .

Kuna lori lenye treli kubwa sana nyekundu, kwa hili lori iko na magari juu kuna magari iliyo katikati, tena inaonekana hii lori ni ya kubeba magari mpya.

Hapa tunaona mkono, mkono huyu anafinya simu ameenda mahali ya m-pesa tunavyoona, tunaona pia hapo kwa ukuta imeandikwa m-pesa , mkono wa huyu jamaa inaelekea ni kama imeenda kwa my account .

Hapa tumeonekana soko, soko ya nguo , watu nguo mingi sana zimeekwa chini kuna nguo zimepangwa vizuri, kuna nguo zimewekwa tu. Tunaona tena kuna wauzaji na watu ambao wana nunua kuna tunaona kuna mzee mmoja amejishika kiuno amesimama tu. Kuna mama tunaona ni kama anataka kagua hizo nguo.

Tunayoonyeshwa picha ya mama mwenye tababasamu juu imeandikwa 'your wellness is our priority sign up for mayovibritam for 620 the packaging includes' Alafu Kuna maandiko zimeandikwa chini yake 'last expense cover'.

Hapa inakaa soko ya viatu tunaona viatu mingi sana ya wanaume ,ya watoto kuna viatu zilizo pangwa chini kuna zenye zimeanikwa inje. Kando kidogo kuna mama amekaa anaonekana kuuza nguo kuna nguo zimeanikwa pia kuna nguo zimetandikwa chini.

Tumepewa picha yenye inaonyesha pikipiki, pikipiki mbili, kuna yenye imeonekana kidogo, kuna yenye imeonekana sana inabeba abiria, chini ya hiyo pikipiki imeandikwa safeguard your boda with affordable third party cover for 6 months at only Ksh 2,500 .

Hii ni familia iliyo kwa hili picha, tunaona mama ambaye amesimama, wenye wamekaa ni baba, mtoto msichana na mtoto kijana, kuna sahani mbili, kuna tena vinywaji mbili yenye iko kwa glasi, wote wamekaa kutabasamu. Juu yao kuna maandishi imeandikwa protect your family today with CIC family medition .

Tumepewa karatasi, kwa hili karatasi juu sana kuna mchoro na imeandikwa kopokopo simple tools for your business, username, password , i am not a robot. Remember me, log in na kuna maandishi chini ya hiyo log in .

Enye imesimama hapa karibu na nyumba ni trela kubwa sana , zilizo na magari juu yake na kuna magari nne enye nitofauti na rangi tena ni tofauti , Chini tunaona haijawekwa kitu .Hapo nje tunaona watu ambao wamesimama na magari ambao zimesimama pia.

Hii mkono yenye iko kwa hili picha imeshika noti. Hii ni noti ya shilingi elfu moja yote vile tunavyoona noti ya elfu moja iliyo mpya ya juzi. Tena kwa hii noti tuumeonyeshwa upande mmoja, upande ya KICC.

Hapa tunaona magari mingi gari kubwa kuna lori gari za rangi tafauti tafauti tena ni kampuni tafauti tafauti hapa inaonekana ni mahali pa kuweka gari tunavyoona.

Hapa tunaonyeshwa lori. Lori nyekundu yenye iko na trela refu sana, kwa hili trela yake kuna upande wa chini yenye imegawiwa mara mbili. Kuna upande ya juu, upande zote mbili zikiwa zimewekwa gari mpya.

Hapa ni soko ya chakula vile tunavyoona. Kina mama wamekaa vitu zao za kuuza chini. Tunaona wanaotembea, kuna wenye wanaonekana kununua vitu hizi. Tunaona matunda, nyanya, mboga ya kienyeji, hoho na kadhalika.

Hapa tunaona gari mingi sana zenye zimepakiwa. Gari hizi inaonekana ni gari mpya hawana nambari yoyote. Gari hizi pia inaonekana kuwa ya kampuni moja. Kando kidogo kuna ghorofa kubwa sana.

Tunaonyeshwa duka, duka ambayo imefunguliwa, nje ya hili duka ni sanduku ,sanduku mingi za viazi. kando ya hili duka imeandikwa mpesa. Kando kidogo, tunaona kuna vinywaji ya aina mbalimbali

Tumeonyeshwa duka, duka lenye iko wazi imefungukiwa wazi, ndani ya hili duka inaonekana ni duka ya beauty salon, cosmetic mpesa, kwa mlango pia imeandikwa mpesa, kuna ndoo kuna karai, kuna mtu ambaye amekaa, kuna pia mwenye amesimama, kuna viti pia zenye ziko nje.

Hapa tumeonyeshwa mlango ya duka, kwa hili duka juu imeandikwa M-pesa ,mlango pia M-pesa na kuna karatasi ya airtel top up here , kwa mlango pia kuna wanaume wawili wanakaa kua kununua vitu.

Inaonekana vitu za kuuza sokoni mingi ikiwa ni viazi, viazi ambao imewekwa kwa vitu tafouti tafouti, kuna yenye iko kwa kitu kubwa kuna yenye iko kitu ndogo tena kuna yenye imechezwa kando kuna nduma tena tunaona viazi tamu.

Duka imefunguliwa wazi, juu ya hili duka ndani tunaona imeandikwa juu milk ATM chini yake kuna ng'ombe imechorwa. Katikati tunaona kuna mashine ya ATM kwa mlango imechorwa pia kuna mtoto, kuna ng'ombe.

Pakiti za hospitali venye tunaona imeandikwa my dawa , juu imeandikwa aar insurance tena kuna mlango imegunguliwa na kuna kitu ni kama sanduku imeingizwa ndani inakaa kitu ya hospitali.

Tumepewa trela refu lorry. Hii trela inakaa kubeba magari, vile tunavyoona Kuna makagari iliyo juu, ni magari kidogo, iliyo chini tunaona gari mingi ziliyowekelewa chini, tena kando kidogo kuna gari kuna nyumba lenye iko kando kidogo.

Ndogo ya chakula, tunaona chakula mengi zilizopakiwa, kuna kitunguu, viazi, tunaona nyanya, tunanona tena machungwa. Mbali kidogo tunaona katikati ya hizi vitu kuna watu ambao wamekaa chini. Mbali kidiogo tunaona mwavuli mingi, watu ambao wanatembea.

Tunaoneshwa picha ya gari ambayo inaelekea kuzama ndani ya maji, maji ni mingi sana .Hizi magari zinang'ang'ana kutembea, kuna gari ndogo na gari kubwa kubwa zilizo nyuma. Hapa kando kidogo imeandikwa Don't let a natural disastersink your bisiness .

Simu ya mkononi imefunguliwa Mpesa, vile tunavyoona send money, widhraw cash, buy data, Mshwari lipa na Mpesa, my account tena mkono iliyotuonyesha kwa hili picha nikama inaenda kushika lipa na Mpesa.

Kuna nyama, kuna nyama yenye imeekelewa mbele, kuna nyama zenye zimeanikwa tena tunaona huko kwa mahali karibu zimeanikwa kuna watu wawili. Mmoja akiwa ameinama, mwengine ni kama pia ameinama kuna kitu anatengeneza chini. Kando kidogo kwa mahali nyama zime wekwa tunaona tena kuna mtu amesimama amevalia koti nyeupe

Inaonyesha viatu, viatu enye zinaonekana kuwa ni rangi tofauti lakini ni viatu yenye inafanana. imepangwa vizuri kwa mahali pa kuwekwa viatu, inakaa kuwa ni viatu ya kuuzwa.

Hapa kuna gari kubwa ya Nissan, gari nyeupe yenye imesimama kando ya hili gari, kuna vitu kama pipes zenye zimetoka juu, hii gari inaonekana kuwa ni kama imesimama katikati ya nyumba tena ni gari mpya ni gari safi sana.

Gurudumu zilizo kwa hii picha, gurudumu nne zinaonekana kuoshwa, wamewekelewa sabuni na tena kuna maji yenye inatoka juu ni kama inataka kuiosha hizi gurudumu kutoa sabuni na ziwe safi.

Gari lilizo kwa hii picha ni gari yenye hazijafananabkwa rangi, si ya kampuni moja, Kuna gari ndogo, kuna gari kubwa, kuna lori, tena kuna mjengo iliyo juu, hizi gari zinaonekana ni mpya hazina nambari.

Hapa inaonekana ni mahali pa kununua vitu ya kutumia jikoni tunaona ndizi za kuchemsha kando kidogo Kuna kifunguu za kimatawai alafu tena Kuna viazi tamu zilizo mbali kidogo.

Inaonyesha duka enye iko wazi , karibu na hilo duka kuna mtu nikama anaelekea , tena kando kidogo kuna mtu amekaa kwa ile duka imeandikwa M-pesa , karibu na mlango ya iyo duka kuna bao pia na iko na maandiko imeandikwa Photocopy Autospares M-pesa na kuna nambari.

Hapa tumepewa duka enye imefunguliwa wazi, kwa hili duka juu imeandikwa JUNCTION FOREX AND MONEY REMITTANCE Tena tunavyoona ndani kuna kitu kama mashine na juu yake imeandikwa kitu kama M-pesa MoneyGram .

Yenye imefunguliwa, duka mbili tatu zimefunguliwa moja ikiwa imeonekana ni duka ya beauty ingine imeandikwa Mpesa na iliyo mbele hakuna mchoro na maandiko yoyote.

Hapa tunaona duka iliyo mbali kidogo. Kwa hilo duka imeandikwa Mount Kenya MIlk Depot kwa pande zote mbili. Kwa upande ya dirisha wanaume wawili wanaonekana kuwa ni kama wanaongelesha walio ndani, kwa upande ya mlango kuna mama ambaye anatembea kwa upande ya chini kidogo kuna mama pia amekaa.

Inaonyesha noti mbili, noti hizi ni ya elfu moja. Ni noti zenye zinafanana tumeonyeshwa upande ya upande mmoja ya raisi mtaafu Jomo Kenyatta. Kando kindogo kuna simu kandunda kandogo ya Nokia. Hapo kwa hiyo simu imeandikwa give two thousand .

Hapa soko tunaona mananasi ambazo zimeanikwa juu, chi ni kuna malenge. Pia tunaona kuna mahindi iliyodondolewa na nyingine bado haijadondolewa.

Hapa Kuna maduka mingi vile tunavyoona katikati tunaona viti mingi sana inakaa kuwa ni maduka ya saloon na cosmetics Kuna nyele watu wamechorwa Kila mahali Kuna viti Kuna towel .

Tunaona gari mingi gari zenye zinakaa kuwa zimepakiwa zimesimama kwa nyasi, kando kidogo kuna watu ambao wanatembea katikati mbele kidogo tunaona kuna miti refu refu.

Hapa tunaona ni nyumba ya glasi, vile tunavyoona nje inaonekana. Hii nyumba ya glasi kuna gari ziko ndani ,ni gari ya rangi tofauti tofauti . Tena tunavyoona nje ju ni ya glasi kuna gari pia zimepakiwa nje.

Tumepewa gari hili inakaa kuwa ni gari mpya ni gari ndogo gari nyeupe mis katikati ya nyumba tena tunaona Kuna nyumba ilikuwa upande mwingine na upande ingine juu tunaona Kuna taa yenye imeakishwa.

Duka hii lililoonekana ni moja tu lililofunguliwa wazi. Kwa mlango ya hii duka imeandika Mpesa. Juu imeandikwa Atah Shop, nje kuna meza na ndani tunaona kuna mtu aliyesimama karibu na kreti za soda.

Tunaonyeshwa pia mahali pakuuza vitu kama vitu vya kuwekelea chakula kama hoho, dania, minji, kitunguu kuna cucumber tena kuna vitu nyingi hajijaonekana vizuri.

Gari kubwa nyeupe ya nissan , yenye imesimam katikati ya barabara, iko na nambari tena tunaona kuna nambari imeandikwa chini kidogo, tena imefungwa na tena inakaa mpya kando yake kidogo kuna miti.

Hapa kuna gari zimepakiwa, gari aina aina, gari tofauti zenye ziko rangi tofauti tofauti. Pia vile tunavyoona kuna kitu imetandikwa chini ya rangi nyekundu. Watu ambao wanatembea hapa kwa hili nyumba. Juu kuna taa zimefunguliwa.

Hapa ni duka la maziwa imeandikwa Kieni Dairy Products na kuna ng'ombe imechorwa ng'ombe kubwa sana , highbridge, kuna vitu zimechorwa pia kwa lango hili limefunguliwa ni vitu tu za maziwa kwa dirisha ya hili tena kuna mtu mwenye ako kwa dirisha anaonekana kununua vitu kutoka ndani.

Nyumba, nyumba kubwa yenye iko na madirisha kubwa kubwa ya vioo, kuna gari zenye zimepakiwa hapa ndani, gari za rangi tofautitofauti, kuna rangi mbili tu, ni rangi nyeusi na rangi nyeupe iliyo katikati.

Karatasi yenye tunaonyeshwa hapa juu imeandikwa Kenya Revenue Authority acknowledgement receipt, taxpayer information, application information, address details . Na kuna maandiko zingine kidogo kidogo hazijaonekana vizuri.

Kuna magari zenye zimesimamishwa zimepakiwa zimepangwa kwa laini moja refu sana vile tunavyoona mwisho ni mbali .Hizi gari zinakaa kuwa ni za kampuni moja zimetoshana pia hakuna zilizo kubwa kuliko zingine.

Hizi gari zenye zimewekwa hapa zinakaa kuwa ni gari zenye zimepangwa vizuri gari zenye zimetoshana gari zenye hazina nambari na tena inaonekana ni gari mpya kumaanisha ni gari za kuuzwa.

Soko na vitu zenye zinazoonekana hapa ni za aina moja zote zikiwa ni soksi za rangi na muudo tofauti tofauti na kando kidogo kuna mama mmoja ambaye anaonekana ni kama kwamba anauza nguo zingine.

Watu watatu ambao wamesimama wawili wanaume mmoja ni mwanamke akiwa ameshikilia kitu. Katikati yao wametabasamu nyuma yao kuna gari nyeusi na kando yao kuna gari nyeupe.

Inakaa nguo zenye zimenunuliwa, zimepakiwa vizuri hazijafunguliwa, zimefungwa kwa gunia na zimefungwa tena kwa kikamba ya nyeusi kila mmoja yao, hizi tena hazijatoshana, kuna zingine refu na kuna zingine zenye ni ndogo ndogo.

Gari yenye imesimama, imefungua taa zake za nyuma na za mbele ,tena mlango imefunguliwa, imesimama karibu na nyumba pia yenye imefunguliwa na iko juu, iko na kitu yenye imesimama kama KICC mbele yake, mbele ya hili gari pia kuna gari ingine kama hii.

Hii mkono imeshika pesa, pesa zote hazijafanana, yote ni ya Kenya, yote ni mpya lakini ni pesa zenye hazijafanana vile tunavyoona ya juu ni pesa ya shilingi elfu moja katikati ni pesa ya shilingi elfu mia tano, na ya chini kabisa ni pesa ya shilingi mia moja.

Viatu mingi zikiwa sandals za rangi na muudo tofauti tofauti na kando kabisa kuna nguo zenye zimewekelewa juu ya meza za kuuza pia.

Hapa tunaona watu wawili ambao wanaonekana kama wanaangalia picha. Nyuma yao kidogo kuna duka imefunguliwa dirisha tu pekee yake, hapo juu imeandikwa M-pesa, kuna Airtel money , tena kuna viti iliyo nje ya vinywaji.

Tunaona picha ya ndizi, ndizi ya aina nne, kuna zenye zimeiva sana na kuna zenye zimeiva tu vizuri, kuna zenye bado ni mbichi haijaiva vizuri yote imepangwa kwa hili meza.

Inaonyesha kitu kama pia karatasi ama receipt imeandikwa balance na pesa zenye imeandikwa hapo za Kenya, kuna send money, pay, withdraw, airtime, mpesa statement Beth Obura, see all na kuna tena fuliza mtu mwenye amechorwa. Kuna simu imechorwa dark mode let's try it .

inatuonyesha ni soko, soko ya chakula. Ndizi nyingi zenye zimehang'iwa, ndizi ya kuchemsha yenye bado ni mbichi, ndizi za kukula zenye zimeiva vizuri na kuna zingine hazijaiva. Kuna nyanya, tunaona tena hoho, Ginger na zingine mingi.

Hili ni kitu yenye tumepewa inakaa kama kalenda ama karatasi kubwa, kuna mchoro ya gari yenye imepigwa picha, gari mzuri, gari mpya, imeandikwa juu private car insurance one month one thousand one year five thousand .

Kuna viatu mingi sana, hizi viatu ni zile za kuvaa ziko na magurudumu, yote iko na magurudumu iko na rangi tofautitofauti zimeanikwa, na hapa zimepangwa vizuri na inakaa viatu za kuuzwa.

Mama huyu mwenye amesimama kando amevalia nguo yake imeadikwa king , ameshika juu atm salad cooking tena kuna tazamati milk atm iliyo kando, ni kubwa kidogo kuliko ya matuta.

Trela, trela kubwa sana ,trela refu kabisa, imebeba magari juu tena kuna gari zenye ziko katikati yote ni gari hao zenye zinabebwa ni gari za rangi moja, rangi nyeusi mbele ya hii trela tunaona lorri iliyo mbele.

Kwa nyumba hili kuna gari. Gari ndogo sana, gari yenye inaonekana kuwa gari mpya. Haijatumiwa vile inavyoonekana safi. Juu imeandikwa service , imeandikwa approach slowly , open third door , na kwa upande mwingine wameandika tu maneno sawa na zile.

Noti, noti yenye imekaa kukunjwa. Noti ya Kenya. Noti mpya ya juzi. Noti au elfu moja. Shilingi elfu moja. Tena tumeonyeshwa pande upande yenye ni ya kuna KICC.

Inaonyesha mashine. Mkono mmoja na upande ingine mtu ambaye ako upande ingine ameshikilia mashine, ameandikwa pesapal DCS na nambari za hizo pesa. Mkono ingine iliyo kando imeandikwa, imeshika kadi ya Visa .

Hapa wanauza mapambo mingi sana, mapambo hizo kama ya wamaasai, vitu vingi sana kuna za kuwekelea kwa shingo, za kuwekelea kwa miguu, za sherehe mbalimbali, tena tunaona kuna leso, na tena tunavyoona kuna vitu kama faili zilizokando.

Hapa tunaona gari mingi inayosimama. Ni gari ya kampuni moja lakini ni rangi tofauti tofauti. Hizi gari ni mpya sana na ni safi sana inakaa kuwa haijatumiwa.

Vitu zenye zinakaa kuwa zimewekwa kwa meza, kuna kitu imetandikwa hizi ni avocado, kuna machungwa, maembe na vitu za kuwekelea na vitu nyingi sana zilizo hapa.

Hizi zenye zimepakiwa hapa ni gari za aina mingi, ni za rangi tofautitofauti zimepakiwa kwa hili nyumba, nyumba hii yenye iko na dirisha kubwa kubwa za kioo, nje pia kuna gari yenye imepakiwa.

Hii ni nyumba nyumba yenye inakaa ni kuwa wanauza viatu, viatu zimepangwa juu na tena kuna viatu zimepangwa chini mingi zikiwa za wanaume mbele nyuma kidogo ni za wanawake imeandikwa darling find your beautiful .

Hapa tunaona gari zenye zimepakiwa, gari tofauti tofauti. Imepakiwa kwa mahala kuna nyasi. Kando ya hizi magari kuna miti refu refu na kuna zingine zenye si refu. Hizi magari hazijafanana vile tunaona, kuna zingine kubwa kubwa.

Gari hizi zenye zimepakiwa vizuri zimepangwa, zote zimetoshana. Yote tu ni ya rangi tofauti tofauti. Lakini tunaona inakaa ni ya kampuni moja zinauzwa.